Hii ni aina ya kilimo cha mazao ya biashara kinachofanyika kwa kutumia mifuko ambapo mkulima huyu anakagua ukuwaji wa nyanya zilizo pandwa katika mazingira ya nafasi ndogo, kama njia bunifu yakuongeza uzalishaji wa chakula vijijini na mijini.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye kitalu cha mboga. Mfumo huu unasaidia kupunguza matumizi ya maji huku ukihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha moja kwa moja kwenye mizizi, ni njia bora kwa wakulima wa kisasa kuongeza uzalishaji na kudhibiti ghalama.

kilimo cha kisasa ambacho hakitumi udongo ,mimea hupandwa kwenye mabomba maalumu na hulishwa virutubisho kupitia maji yanayopita kwenye mfumo huu wa bomba .hutoa suluhisho endelevu kwa uzalishaji wa chakula bila kutumia udongo .

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia inaonyesha twiga akiwa katikati ya uwoto wa asili huku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma yake yakidhihirisha jinsi maendeleo ya kisasa yanavyoweza kuishi kwa uwiano na mazingira ya asili .